Chupa tatu ambao umewekwa katika meza ikiwa katikati ya hiyo chupa ikiwa kwa rangi yake nyeupe. Chupa yote ikiwa imeandikwa maandishi, hasa ni dawa ambazo hutumika ili watoto wakuwe na afya mzuri.

Chupa hili moja kwa rangi nyeupe ikiwa pale imeekwa. Hizi ni dawa ambazo hufanywa chanjo ili kupea watu waweze kuzuia magonjwa ya baadaye na pia tena kumpea afya nzuri.

Chupa hizi zikiwa pale imeekwa kwa meza alafu katika kwa hii chupa mbele yake kuna maandishi ambayo imeandikwa yellow fever alafu tena pale kando kuna sindano ambazo hasa hutumika kufanyia chanjo.

Katika kibanda hii kuna dawa ya kienyeji. Pale kuna mti alafu kando yao kuna panga. Alafu pale pana mwanamke mmoja ambaye ameketi, uenda yeye ni muuzaji ama yeye anauza hizi madawa ya kienyeji.

Hapa ni hospitali ambako pale kuna mwanamke mmoja ambaye amevaa shati lake nyeupe akiwa pale akiwa anaandika alafu kando yake kuna mwanaume mmoja ameketi huenda ni mgonjwa.

Sanduku hili kwa rangi yake nyekundu, ambayo mbele yake kuna maandishi, alafu hapo tena kuna dawa. Hasa huwa inamezwa pale ili kuzuia kama umekuwa mgonjwa maumivu.

Hizi ni dawa za kulevya ikiwa imeekwa katika plastiki. Mwanaume mmoja akiwa amepanga hizi dawa za kulevya ili iweze kupiga picha. Pale kuna mtungi mmoja wa rangi yake nyeupe ikiwa ndani kuna dawa.

Mwanamke mmoja ambaye ameshika huyo mtoto, mtoto ili alikuja ili apewe chanjo kuna mwanamke mmoja daktari ambaye ameinama akiwa anampea chanjo mtoto kupitia mguu, mkono ya huyo mtoto.

Mwanamke mmoja akiwepo pale ndani ya hii soko ya hii duka. Yeye akiwa katika duka la kutengeneza ukiwa na shida ya meno. Pale nyuma yake kuna kompyuta kwa rangi yake nyeusi.

Chupa hili kwa rangi yake nyeupe ndani yake kuna dawa alafu katika hii chupa kuna maandishi ambayo imeandikwa pale hizi dawa hasaa hutumika kwa watu walio na shida ya damu mwilini.

Mwanaume mmoja ambaye amesimama mbele ya choo hio. Choo hio iliyokuwa na milango tatu ya mabati, alafu hapo nyuma kuna mtungi. Huenda hio mtungi iko na maji ambayo inatumika kuosha mkono, baada ya kutoka hio choo.

Chupa moja ambayo mbele yake iko na maandishi, halafu kando yake iko na sindano, halafu pia pale kuna karatasi ya color yake nyekundu, ikiwa imewekwa pale kwa meza hii inatumika kufanya chanjo.

Mwanaume mmoja ambaye ameketi pale kwa kiti akiwa anafanyiwa zoezi kwa mkononi mwake, kando yake kuna daktari ambaye amesimama pale ili kuhakikisha kuwa mgonjwa amepata sapoti ipasavyo.

Mwanaumme huyu mmoja ambaye ameinama ,yeye kamevaa kofia lake nyekundu, akiwa akikatakata dawa ,huenda ni dawa za kienyeji. Ili aweze akauza yeye akiwa chumbani mwake.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe akiwa pale anaipanga chupa ya madawa yeye ametoa chupa kutoka izo maboksi alafu akaeka pale, maboksi ya rangi yake nyekundu.

Kina mama hawa wakiwa na watoto wao wadogo wameleta ili waweze kupewa chanjo, pale kuna daktari ameinama pale ili aweze kupea chanjo kupitia mdomo mtoto.

Watu hawa wanne, wawili wao wakiwa wamevaa sare zinazofanana, alafu mbele yao kuna wawili, huenda hawa wawili wamekuja kuwaelimisha hawa jinsi hiyo mtungi ya kuosha mkono inafaa kutumika.

Mwana mama moja ambaye amekaa pale kwa kiti kama amefungua domo yake kando lake kuna daktari ambaye amevaa koti lake nyeupe akiwa ameweka machine yake kwenye mdomo ya huyo mama ili aweze kutatua tatizo.

Sanduku moja ambayo ni kwa kona, pale mbele kuna maandishi. Kando yake kuna chupa moja pia, alafu tena kuna sindano nne. Hizi ni dawa ambazo hasa unapewa watoto wakati wa chanjo.

Boksi hii ikiwa iko na maandishi, alafu kando yao kuna chupa tano, chupa hii ikiwa na maandishi ambayo imeekwa pale, invyoonyesha orodha ambayo unafaa kufqatilia kabla uweze kutumia hizo dawa.

Kitamaduni hizi vitu ambazo watu kienyeji pale katika wanategeneza kama vitu za kienyeji. Wanawake wakitamani huwa wanategeneza wana decorate alafu wanabeba pale soko wakauze.

Mama mmoja ambaye ameketi katika kitanda hiyo, pale akiwa kuna daktari wawili ambao wamevaa shati lao nyeupe. Wote wakiwa wameshika watoto. Huenda huyu mwanamke ametoka kuzaa watoto mapacha.

Muislamu mmoja ambaye amevaa gauni lake ameketi pale alipeleka mtoto hosipitali. Kando kuna daktari ambaye ameshika sindano ili apee chanjo mtoto kupitia mguu wote wakiwa katika hosipitali huo.

Kuna chupa mbili ambayo ya rangi yake nyeupe, alafu kando kuna sindano. Hizi hasa dawa hutumika ili kuwachanja watoto walio na miaka kumi ili kuepuka maradhi ya baadaye.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa suti lake na akabeba mfuko, akiwa amevaa glosu ya rangi nyekundu kama akiwa pale katikati ya mahindi amabaye imetoka kupandwa.

Hawa ni watu ambao wamekuja ili waweze kusanya takataka ambayo iliopo kando ya barabara. Kuna wanawake wanne alafu mwanaume mmoja wote wakisanya takataka hizo.

Wanaume hawa wawili wote wamevaa gown yao nyeupe, mmoja kama ameinama akisafisha ile chumba, alafu mwengine akiwa pale anasafisha, uenda hapa ni hospitali wanahakikisha kuwa kila mahali ni safi.

Chupa hili moja kwa rangi yake nyekundu alafu amefunga na kifuniko wa nyekundu. Pale mbele kuna maandishi. Hapa ni chupa ambacho hasa hutumika ili iweza kuongeza damu mwili.

Hapa ni hospitali ambapo kuna mwanaume mmoja amevaa koti lake nyeupe akiwa anazungumza na mwanamke mmoja huenda ni mgonjwa pale kando tena kuna watu wengi wamekusanyika pale wakipanga laini ili wamu wao ufike.

chupa hii moja kwa rangi yake nyeupe, ndani pale kuna dawa, alafu mbele yake hii chupa kuna maandishi kadhaa imeandikwa, hasa ni dawa ya polio vaccine

Dawa hizi zikiwa kuna yenye iko ndani ya chupa na zingine za kumeza. Hizi dawa zikiwa katika meza hii kwa rangi yake nyeupe. Ni dawa tofauti tofauti.

Mwanaume mmoja akiwa ameketi pale kwenye kiti, kando yake kuna daktari mwanamke ambaye ameinama ili aweze kutoa sindano, amempee huyu mwanaume chanjo, pale kando yake pia kuna vitabu ambayo vimepangwa kwa orodha nzuri.

Mgonjwa huyu mmoja akiwa amelazwa hospitali amelala katika kitanda yake nyeupe. Kando yake kuna daktari akiwa anampea usaidizi huyu mgonjwa ili aweze kupumua vizuri.

watoto hawa watatu, ikiwa moja ni msichana, ameshika chupa ama plastiki ili aweze kuchota maji chafu, uenda watoto ni chokoraa

Boksi hii moja iliyoekwa pale , alafu kuna maandishi mbele, kando yake kuna sindano na chupa pale, hii haswa huwa inatumika kuchanja watoto walio na miaka tano na kwenda chini.

Chupa hizi zikiwa zimepangwa kwa laini inayovutia zikiwa na rangi nyeupe, zote zikiwa na maandishi hapo mbele inayopea orodha jinsi ya kutumia hizo dawa.

Kuna boksi halafu kuna dawa iliyo kwa chupa, zote zikiwa na maandishi imeandikwa pale, zote pia ikiwa kwa rangi yake nyeupe. Hizi ni dawa ambazo hasa hutumika ili kuondoa magonjwa tofautitofauti.

Hospitali hii ambapo kuna mwaname moja daktari ambaze amevaa tai, alafu kando kuna mkunju. Huyu mkunju amekua na shida ya macho. UWenda huzu mwanaume anatumia mashimi kuakikisha kuponza macho za huyu mdogo.

Mwanaume mmoja ambaye ameketi pale katika kiti, kando yake kuna daktari mwanamke, huenda huyo mwanamke amekuwa na shida ya maskio, nyuma yake tena pia kuna daktari mmoja mwanaume.

Mkono hii ikiwa kwa rangi yake nyeupe ikiwa ameshika pofu, huenda mwenye ni zake ameshika sabuni akisafisha mkononi hiyo ili kuondoa uchafu.

Mwanamke daktari ambaye amevaa koti lake nyeupe. Pale ameshika chupa na sindano akitoa dawa. Kando yake tena kuna watu ambao wamekuja wakiwa wanapanga laini.

Boksi hii ikiwa boksi ambayo pale juu kuna maandishi, pale kuna maandishi alfu pale imeandikwa tena sixty tablet hizi ni dawa ambazo haswa inatumika ilikuongeza damu mwilini.

Chupa hili ni chupa ya rangi yake nyekundu ikiwa imewekwa pale katika meza ya rangi nyeupe. Hapa kwa hii chupa kuna maandishi ambayo yameandikwa alafu kuna mtu ambaye amechorwa.

Mgonjwa huu akiwa amelazwa pale hospitali kama ameangalia juu. Kando yake kuna daktari ambaye amevaa koti lake nyeupe. Uenda amekuwa na tatizo la meno ili amekuja ili aweze kusaidiwa kutibiwa ugonjwa huo.

Hapa ni katika barabara ambapo kuna magari ambayo wamepita pale maji ,maji ikiwa imejaa barabarani hapo, kuna gari ya rangi yake nyeupe alafu pale kuna taa ambayo imewaka.

Dawa hizi zikwemo katika chupa mingi zinazofanana, pale chupa kuna maandishi ambayo imeandikwa ikionyesha nyorodha ambayo mgojwa anafaa kufuatilia kabla hajatumia hiyo dawa.

Mwanamke huyu akiwa ameleta mtoto wake hospitali ili apewe chanjo huyu mtoto amewekwa katika kitanda hilo alafu kando yake kuna daktari ambaye anapea chanjo huyo mtoto kupitia mdomo. Pale tena kuna mwanaume ambaye anapiga picha.

Chupa hizi kwa rangi yake nyeupe zikiwa sita. Hizi machupa zimeekwa kwa meza. Kando yake kuna daktari. Hizi machupa ikiwa na maandishi mbele yake ikiwa inatumika ili kuzuia magonjwa.

Mwanaume mmoja akiwa amekunja mtoto wake pale ili aweze kupewa chanjo, ameshika mtoto ambaye analia sababu daktari huyo akiwa amempea chanjo mtoto kupitia mguu.

Punda hii moja ikiwa imelazwa pale, uenda hii punda imeanguka sababu ya kukosa maji ama chakula ama kutembea kwa wingi, akiwa pale amebeba mzigo mgongoni mwake.

Wanawake wawili wakiwa wamepita katikati ya maji. Kumekuwa na maji mingi alafu pale kuna nyumba ambayo uenda maji imeingia. Pale tena kuna mtu mmoja amesimama pale kona.

Mwanamke huyu akiwa akiwa ni mzungu ni daktari, alafu kado yake tena kuna daktari mwenzake, pale kuna mwanaume mmoja ambaye ame kilala pale huenda amekuwa na shida ya maskio akakuja hospitali hospitali ili aweze kusaidiwa.

Chupa hizi zikiwa mingi, ikiwa imewekwa pale chini. Chupa yoyote hapo ndani kuna dawa. Hizi ni dawa ambazo huwa wanachanja watoto walio na miaka kumi na kwenda chini ili kuzuia magonjwa.

Mwanaume mmoja akiwa pale katikati ya msitu, pale kuna nyuki ambaye ametoka, yeye ameshika mti ili aweze kuchapa hawa nyuki.

Mgonjwa huyu mwanamke akiwa ameketi pale kwa kitanda kama ameangalia juu akifungua mdomo, kando yake kuna daktari mwanamke ambaye amevaa gauni yake nyeusi akiwa anatibu huyu mgonjwa.

Hapa ni barabara ambayo kumekuwa na maji mingi pale kuna mwanaume mmoja anaskuma pikipiki yake alafu kando yake kuna gari moja kwa rangi yake nyeupe ikiwa nyuma yake.

Chupa hili iliyo ndani yake kuna maji ya rangi yake nyekundu ikiwa pale huenda ni dawa za kienyeji pale kuna vitu kadha ambazo haswa hutengenezwa na wajamii pale kijijini.

Mwanamke huyu ameleta mtoto wake hospitali ili apewe chanjo. Kando yake kuna daktari ambaye amevaa koti la rangi nyeupe akiwa anampea mtoto wake chanjo kupitia mdomo.

Hapa ni chumba ya oparesheni, ambapo kuna watu wawili, mwanaume mmoja na mwanamke mmoja, alafu pale kuna mgonjwa, huenda wanafanyia oparesheni mguu ya mgonjwa.

Chumba hii yake choo ambayo mbele yake kuna maandishi imeandikwa, hii ni choo iliyo na rangi yake nyeupe. Kando yake kwa hii choo kuna wanaume wawili wakiwa wanazungumziana

Hawa ni watu wamekuja kwa wingi, ikiwepo kuna wanaume, wanawake na watoto, kuna wenye wameketi kwenye kiti yao nyeupe halafu kuna wenye wameinama, wote wakiwa wameeka mkononi mwao juu.

Daktari wawili ikiwa mwanaume na mwanamke alafu kuna mgonjwa ambaye amelazwa pale. Kuna mwanaume daktari ikiwa pale anasaidia alafu mwanamke akiwa pale ili aweze kusaidia iwapo akitaka usaidizi wowote.

Chuoa hii kwa rangi nyekundu , alafu kuna sindano, huyu daktari akiwa anatoa dawa kutoka hii chupa aweke sindano, huenda anataka kuchanja mtu kutumia hiyo.

Hawa ni watu, kina mama wawili. Kuna mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe daktari alafu kuna mgonjwa, huenda yule mgonjwa ana tatizo la macho sababu amekuja hospitali ili asaidiwe kutibiwa.

Hapa ni katikati ya shamba alafu kuna wanaume ambao wamevaa gauni yake nyeupe wakiwa katikati moja wao, wote wakiwa wamebeba mtungi nyuma yao wakiwahakikisha kuwa...

Chupa hii moja kwa rangi yake nyekundu alafu mbele yake kuna maandishi hii ni chupa hasaa kimoja ikiwa ndani kuna dawa ambazo hasa hutumika kuchanja watoto.

Hawa ni watu kuna mwanamke mmoja ambaye ameshika mkono ya mtoto akiwa ameshika kidole ili kupewa alama ili kuweka kama ni alama amepewa chanjo huyo mtoto. Huyo mtoto akiwa amevaa koti lake nyekundu.

Kina mama wamaasai, ambao wamevaa gauni yao nyekundu, wakiwa kuna wenye wameketi chini, alafu kuna wenye wamekaa katika kiti, kando yake katikati yao kuna msichana mmoja huenda ni mwalimu, amekuja kuwaeleimisha, pale tena mwisho kuna chumba moja, ambayo huenda inaendelea kujengwa.

Mwanaume mmoja kwa kofia yake nyekundu

Wanawake hawa wawili mmoja akiwa ameketi kwenye kitanda kama ameshika toto lake. Kando yake kuna mwanamke mmoja ambaye ameshika sawadi iliyopo bado katika blastiki.

Mwanamke huyu mama akiwa ameleta mtoto wake hosiptali ili apewe chanjo na daktari, pale ameshika mtoto wake halafu kando daktari akiwa anapea mtoto chanjo kupitia mkono.

Mwanamke mmoja huyu daktari ambaye ameketi kwenye kiti iliyo na kitambaa nyeupe akiwa ameshika mtoto, uenda akiwa anataka kuchanja huyu mtoto.

Mwanaume huyu ambaye ameketi katika kiti. Pale kuna daktari ambaye amevaa gauni yake nyeupe akiwa anachanja huyu mwanaume kwenye mkono yake.

Chumba hii ikiwa imeporomoka alafu kuna watu ambao wamesimama pale juu ya hio ghorofa alafu hapa chini tena kuna wafanyikazi ambao wamevaa sare inayofanana.

Mwanamke mmoja ambaye ameleta mtoto wake hapa chanjo ili aweze kupewa chanjo. Kuna daktari kando yake ambaye amevaa koti lake nyeupe akiwa tayari kupea huyu mtoto chanjo kupitia sindano yake hapa kwa mkono.

Hapa ni chumba la hospitali, mgonjwa ama aliyekuwa na shida ya meno ameenda hospitali amelala akiangalia juu. Halafu daktari aliyevaa koti la nyeupe amesimama pale akiwa anamuangalia shida ni nini? Halafu kuna baba daktari anasaidia daktari kuangalia ama kutatua hilo tatizo la meno.

Huyu ni daktari ambaye anatoa dawa kwenye kile chupa, anatoa dawa ambayo kilichokuwa kipimo inayotakikana ili kudunga ama kupewa mgonjwa aliyekuja kutibiwa kwenye hilo hosiptali.

Hii ni dawa. Dawa hizi huwa zinapewa kwa mchanga ama kama ni mtu mkubwa anaweza meza. Hii dawa inasaidia kutoa maumivu kwenye mwili na tena inakusaidia kukupa afya mzuri na tena inaweza kukusaidia kutoa magonjwa iliyo kwenye uko ndani ya mwili.

Hapa kuna mbaba. Baba huyu anasafisha choo. Choo lenyewe ni kuchafu. Hapo nje kuna vitu ambavyo vimechorwa alafu chini yake kuna viatu huenda ni ya huyo baba ama ni mama. Huyu mama ameshika ndoo ambalo ndoo yenyewe iko na maji na pofu alafu ameshika mti ya kusafisha nalo choo.

Hii ni chumba ndogo ambalo limejengwa na serikali kuu. Unaweza enda ujisaidie. Tena ni ya kila mtu ambapo anataka kujisaidia na ako katikati ya jiji na alikua bado mbali, unaenda unalipa pesa kidogo alafu unajisaidia kama uwezanavyo.

Hawa watu wamekuja kwa miporoko mingi. Wamekuja ili kuangaliwa shida ya meno. Alafu pale nyuma kuna wadaktari waliofaa sare zilizofanana. Wamefaa wamefaa shati nyeupe. Wote wamefaa gloves wakiwa wako wameshtarisha kushughulikia watu waliokuwa shida na meno.

Kumenyesha na kumekuwa na mafuriko ya maji mingi maji mingi haya imeingia kwa nyumba ama imeingia kwa hospitali na maisha ya na maji inaezaingia Inaeza haribu Mali za watu ama pia Inaeza leta ajali katika hii hospitali tena Inaeza haribu nyumba yenyewe kwa sababu maji yakikuja Inaeza leta tena magonjwa.

Hawa ni wasichana watatu, wote wasichana watatu wamebeba mifuko. Wote tena wamebeba sanduku nyeupe. Wamebeba ili kuonyesha au kuelimisha jamii jinsi ya kuitumia. Tena wamebeba ili kuwapea alafu waweze kutumia watu kwa jamii.

Huyu ni mtu ambaye ameivaa sare zake na akaifunika mdomo na akavaa glavsi, ameenda ako katikati ya shamba akiwa anaweka dawa hii mifugo inaweza kuwa iko kwa shamba...

Mtafiti akiwa pale chumba la madawa akiwa anafanya utafiti ya madawa, ambayo inahitajika kuwapea watoto ya machija ama sababu kuu hizo zinasababisha ugonjwa kwa mgonjwa aliyekuja kutibiwa kwenye hosiptali hili.

Hapa ni hospitali, ama dispensary ama duka la dawa. Mama amempeleka mtoto wake ili apewe chanjo, hapa Kuna daktari amemshika mtoto mdomo Ili ampe chanjo. Alafu uko mbele kuna madaktari wengine wawili wamevaa sare zinazo fanana wamesimama pale.

Hii ni nyumba ambayo imeporomoka. Nyumba ambayo ilikuwa inaendelea kujengwa ikaporomoka na huenda imeumiza, imewaleta watu ama watu wamepata ajali wakaumia. Ama tena imeharibu mali ya watu, juu mana inataka uanze upya.

Hapa ni hospitali ya meno. Ukiwa na shida ya meno, unaumwa na meno, ukitaka kutolewa meno, ukitaka kusafishiwa meno, hapa kuna daktari wa meno anakusaidia vilivyo. Unavyohitaji mahitaji yote unaenda hapa unasaidiwa.

Huyu ni mtoto na mama. Mama anamsaidia kumpimia sabuni mtoto ili aoshe mkono vizuri. Anampimia sabuni ambayo inafaa ili aoshe mkono yake ikuwe safi.

Hawa ni familia ni mama ametoka kuzaa halafu amempea mtoto ama bwanake mtoto amshike wakiwa kwenye hospitali wamefurahi mtoto wake amesaidiwa kushikwa huwenda ni ndugu yake mtoto wake ama ni bwanaake amemshika mtoto ambaye ametoka kuzaliwa.

Hapa ni hospitali wagonjwa wamekuja ili waangaliliwe tatizo walionayo hapa kuna mama moja amekaa amefungua mdomo alafu daktari nayo anashughulikia ili alone tatizo kilichokuwa kwenye meno zake.

Mgonjwa amekuja hapa hospitali ili kuangaliliwa tatizo kilicho hapo meno kwake, hapa amelala akiwa ameangalia juu naakafungua mdomo lake alafu ,daktari ameweka kitu kiliko huko ndani angalie tatizo kinaezakuwa nini kwa hizi meno zake.

Huyu ni mama ambayo hujulikana na kijiji ama jamii kama ni mtu mchawi. Anafanyanga hizi ili kusaidia watu wakiwa na tatizo yoyote ama umesumbuliwa na kitu unaenda, unamlipa na anakuambia kile kitu unachohitajika kuifanya ama kile kitu dawa unachotaka kutumia ili uweze kupona.

Kuna mwanaume mmoja amekaa kwa kitanda akiwa ameangalia juu na ameweka miwani. Halafu kando yake kuna daktari. Inaweza kuwa huyu baba ako na shida ya macho maanake amekuja kuangaliwa shida ni nini. Daktari ako pale akitayarisha kushughulikia huyu mwanamume mgonjwa.

Mwalimu ama Daktari ametembelea jamii. Amekuja kwa familia kifamilia ya mtu ili wafunze jinsi ya kuizaa. Yeye ameweka mama kwa chini akiwa ameangalia juu. Alafu, pale kuna wamama wengine wamekaa kwa kiti wakionyeshwa jinsi ya kuifanya. Yeye anatumia hiyo mama kama mfano kuwafunza wengine jinsi inavyotakikana kufanyika.

Hizi ni dawa za chanjo, hizi ni dawa ambazo unazipima, alafu unachanja watoto walio na miaka kumi na nne kurudi nyuma, ili kuzuia magonjwa mbali mbali yanayokuja baadae.

Huyu ni mama Mwislamu ambaye amesimama katikati ya kiangazi. Nchi ama ardhi iliyokauka, maanake hapa pakunyishi ama hakujawai nyesha. Pale kuna miti ambazo zimekauka, alafu kumadi kuna miti ambazo zimeanguka, maanake kumekauka hadi zikaribika na zikavunjika.

Hii ni dawa ya kumeza ambapo mtu ni mgonjwa ama ni mtoto anaenda hosiptali unapimwa ili kupungua maumivu ya mwili na tena kukupea nguvu halafu kukupea afya nzuri kwenye mwili yako.

Hawa ni wamama ambao wamesaidiwa wamebeba chupa yao . Tena wamevaa sare zinazofanana ili waende jamii kuchanja watoto ama kuchanja watu wanaopatikana katika jiji ama jamii ama soko.

Daktari anamwangalilia meno mhuduma . Daktari amesimama pale kama amefungua meno kwa mgonjwa akiwa mgonjwa amelala akiangalia juu na amefungua mdomo .

Hii ni sanduku ya kutengeneza ama ya kuosha nayo mikono. Unaweka maji ya kwanza halafu ukiosha mikono, inaingia ya pili halafu inateremka hadi chini. Huwa sanasana unaosha nayo mikono kabla uingie hotelini ama mahali popote

Hii ni dawa, dawa hili inatumika kuchanja ama kuwapea chanjo watoto ili kuepuka kukuwa mgonjwa baadaye. Hii dawa mara kwa mara hupea mtoto pale ambapo ametoka kuzaliwa halafu tena anapewa baada ya miezi tano.

Huyu ni msichana ambaye, anatusaidia kukuambia jinsi ambavyo unahitaji na vitu ambavyo vinahitajika kwa mazoezi ,hasa pale unapoenda gym, ili uweze kuepuka mgonjwa ya siku hizi ama uweze kupata nguvu upendavyo.

Hizi ni dawa ambazo watu humeza wakiwa kama wako na shida ya kutokula. Kama huwezi kula ,unakula chakula kidogo, unakula hii dawa ndio ikusaidie. Tena inasaidia kukupea nguvu katika mwili na tena inazuia magonjwa wa aina aina.

Hawa ni wasichana wawili ambao wote wamekaa pale wakiwa wanaosha mikononi mwao. Mmoja mwengine amemosha mkono ya kijana waoshe kuosha mikono wakitumia sabuni huenda ni mbele ya darasa ama ni mbele ya shule.

Kuna mama mmoja hapa akiwa amekuja halafu amekaa pale, daktari akiwa nyuma yake anampea chanjo kupitia mkononi mwake, hapa kwa meza kuna dawa ambayo iko kwa sanduku.